Ndizi zimeshakatwa hapa. Ndizi ambazo ni za kukula, hizi ni ndizi ambazo za kukulwa zimeshakatwa tayari kupelekwa pale sokoni ili waweze kuuza. Sasa hizi ndizi zishapelekwa pale sokoni ndio wanapata vyakula, watu wanapata vyakula vya kukula. Sasa hizi ndizi zimeshakatwa katwa na kuwekwa hapo kwenye sakafu ili waweze kupeleka pale sokoni.